Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inaonekana kama salad au mboga zingine za majini zinakuzwa kwenyeabomba meupe kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu umepangwa kwa safu ndefu na mimea midogo imepandwa kwenye matundu yaliyotengenezwa kwenye mabomba hayo.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo . Mfumo huu unaonekana kuwa wa aina ya NFT, nutrients film technique na unatumia mabomba au mifereji yenye mimea midogo iliyopandwa labda saladi au mboga za majani.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mizizi yake ikiwa imezamishwa kwenye maji yenye virutubisho ndani ya ndoo. Mimea inayoonekana ina mizizi mirefu iliyozama ndani ya maji, ikipata virutubisho na oxygeni kutoka kwenye maji hayo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa, uwezekano mkubwa ni hydoponics ndani ya chafu. Safu za mimea ya kijani kibichi kama vile lettuce zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kuwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo.

Huu ni mfumo ambapo unachanganya ufugaji wa samaki na ujuzaji wa mimea, juu kuna chombo kikubwa jeusi chenye mimea midogo midogo iliyopandwa kwenye udongo au kokoto kama mboga ama mimea ya viungo.

Huyu ni mwanaume akiwa ndani ya chafu akisimama karibu na mimea iliyopandamwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha wima. Mfumo huu unatumia mabomba yaliyopangwa kwa safu ikiruhusu mimea kukua katika viwango mbalimbali ndani ya nafasi ndogo.

Hii ni bustani ya kisasa iliyoinuliwa, rest garden bed , iliyojaa mimea ya kijani kibichi ikiwemo lettuce na mimea mengine ya saladi. Bustani hii ina mfumo wa umwagiliaji wa matone, drip irrigation system , unaonekana wazi na bomba la viunganishi vilivyoelekeza maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Hili ni booster ya hydroponic ya wima inayotumia mabomba ya plastiki kukuza mimea bila kutumia udongo. Maji yenye virutubisho hupitia ndani ya mabomba na kuyapa mimea chakula kilichohitajika ili ikue.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha Hydroponics ambapo mimea ya Lettuce inakuzwa kwenye mabomba maalum badala ya udongo. Mabomba haya yamewekwa kwa safu na Lettuce inakua vizuri ndani yake ikionyesha mfumo wa kilimo usiotumia ardhi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha ndani ya chafu, una mistari ya mimea ya letusi inayokuwa katika mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaruhusu mimea kukuwa bila udongo ukitumia maji ya virutubisho.

Hii ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inaonekana kama saladi ina kuuzwa bila udongo katika mabomba ya BVC yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu unaunganishwa na ndoo au tanki la maji lenye virutubisho na unaonekana kuwa ndani ya chafu na muundo wa paa la uwazi.

Hii ni shamba la hydroponic ambapo mimea na mboga za majani kama vile lettuce salad inakuzwa ndani ya chafu. Mimea hii inakuwa kwenye mifumo ya mirija au mifereji ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo hitaji udongo.

Huu ni mfumo wa kilimo unajulikana kama Zigzag Hydropanic System Mfumo huu unatumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa mtindo wa Zigzag yakishikilia nyavu vivogo vyenye mimea michanga.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea ya lettuce inakuwa kwenye vyombo vyeusi vilivyopangwa kwa safu. Lettuce inaonekana kuwa na afya ya kijani kibichi ikionyesha matumizi ya kilimo kisicho na udongo. Mfumo huu unaonekana kuwa rahisi na ufanisi kwa kukuza mboga za majani.

Huu ni mfumo wa bustani ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa na wima. Mimea mbalimbali ya kijani kama vile lettuce na mboga nyingine inakua ndani ya mashimo kwenye mabomba hayo.

Huu ni mmea wa mnana uliopandwa kwenye chungu cheusi ndani ya chafu au mfumo wa kilimo. Kuna mimea mingine ya mnana unaoonekana kwa umbali ikipangwa kwa safu ndefu ndani ya muundo huu wenye paa la uwazi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inaonekana kama saladi au mboga za majani, inakuzwa bila kutumia udongo. Mimea hii imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu ambayo yamepangwa kwa usawa na yanaonekana kuwa na mfumo wa kusambaza maji yenye virutumisho moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea.

Ni mfumo wa kilimo ambapo mimea hiyo imewekwa kwenye vipande vya maji yenye virutubisho ndani ya ndoo na mizizi hiyo imetumbukia ndani ya maji. Huu ni mfumo rahisi usiohitaji pampu au mifumo tata ya umwagiliaji.

Hili ni shamba la kisasa lenye mimea ya majani iliyokuzwa kwenye rafu zilizopangwa wima chini ya taa za LPP.Mfumo huu unatumia maji na virutubisho badala ya udongo na unaruhusu kilimo cha mazao mengi katika nafasi ndogo.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa safu na mizizi yake inafikia maji yenye virutubisho. Mimea huu inaonekana kuwa wa kisasa na unaweza kutoa mazao mengi katika nafasi ndogo.

Mfumo wa kilimo ambako mimea hupandwa bila udongo badala yake ikitumia virutubisho vilivyochanganywa majini. Mfumo huo unajumuisha mabomba meupe yaliyopangwa mistari yakiwa na mashimo yaliowekwa mimea inayoonekana kuwa mchicha na mboga yenye matawi. Mbinu hii inafaa kutumika katika maeneo mjini ambako nafasi ya kulima ni ndogo likiwa na mavuno yake kwa wingi.

Hii ni bustani ya mimea iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyopangwa kwa mistari yenye maji ya kutosha. Mimea hiyo ni ya aina mbalimbali na yenye rangi ya kijani kibichi, ikionyesha uhai na ustawi. Mandhari haya yanadhihirisha jinsi upandaji wa mimea unavyoweza kufanyika ata katika nafasi ndogo.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kipekee unaowezesha mimea kustawi bila udongo. Mazao yaliyopo ni lettuci na mboga za majani. Eneo hilo ni safi lisilokuwa na takataka wala uchafu .

Hilinni shamba kubwa lililojaa kabeji. Kuna mimea mingi ya kabeji iliyokomaa yenye msjsninmabichi yaliyokunja na kutegeneza vichwa vya kabeji. Kabeji zimepangwa kwa safu zikionyesha shamba lililotunzwa vizuri.

Huyu ni mwanamke amesimama katika shamba la kahawa akichunguza mimea iliyojaa matunda ya kahawa inayoiva. Matunda mengi ni mekundu na mengine yanaanza kugeuka manjano au rangi ya machungwa kuashiria hatua tofauti za kukomaa.

Hili ni shamba kubwa la kabichi. Kabichi nyingi zinaonekana zikikuwa vizuri zikiwa na majani mapana na ya kijani kibichi. Nyuma ya shamba kuna mimea mingi na na miti.

Huyu ni mtu akichagua au kushika vitunguu vingi vilivyotawanyika chini. Kuna aina mbili za vitunguu, vingine vyeupe au vya rangi ya dhahabu, na vingine vyekundu.

Hiki ni kiwanda cha kufungasha maua labda chemikemi ambapo wafanyikazi wengi wao wakiwa wanawake wanafanya kazi ya kupanga na kufungasha maua ya ua ridi. Maua haya yanaonekana kuwa ya biashara sawa na kuna lebo Sainsbury ikionyesha kuwa maua haya yanalenga soko la mataifa hasa uingereza.

Hili ni mfumo wa kilimo cha wima cha strawberry ndani ya chafu au sehemu iliyo funikwa, yamepandwa kwa tabaka zilizo pangwa wima zikininginia kutoka kwenye muundo maalum. Matunda mekundu yanaonekana wazi kati ya majani mabichi.

Huyu ni mkulima akiwa ndani ya chafu akichunguza mimea ya nyanya iliyojaa matunda. Mkulima huyo amevaa kofia na nguo za kazi na anaonekana akishugulikia mimea hiyo kwa uangalifu. Mazingira ya chafu yanaonyesha mfumo wa kusaidia mimea kukuwa wima na matunda ya nyanya yaliyokomaa na yaliyosimama yanaonekana yakining'inia kwenye mimea.

Hawa ni kuni kubwa la vifaranga wadogo wa kuku wakiwa katika banda na kuku. Wakilia na kunywa kutoka vyombo vyao vya chakula na maji. Huku ni kizimba cha kuku wanaofugwa kwa wingi.

Hawa ni kundi la vifaranga wadogo wakiwa ndani la panda la kuku au shamba maalum la ufugaji, wengi wao wana manyoa meupe na wanatembea huku wakitafuta chakula juu ya sakafu iliyofunikwa na mtandiko ya rangi ya kahawia yanaoweza kuwa unga au udongo laini.

Hawa ni wanaume wawili ndani ya chafu kubwa wakitunza mimea, mmoja amesimama na mwingine ame inama wote wakiwa katika safu ndefu za mimea iliopandwa kwa utaratibu. Chafu ina muundo wa chuma na imefunikwa kwenye nyenzo meupe inayo ruhusu mwanga kupitia.

Hii ni chafu kubwa, likiwa imejengwa katika eneo la kilimo. Ndani ya chafu kuna mimea inayokuzwa na nje yake pia kuna mimea mingine shambani. Mandhari ya milima inaonekana nyuma yake.

Mimea hizi imepandwa kwenye matuta iliyofunikwa na plastiki nyeusi na juu yake kuna paa la chafu lililotengenezwa kwa nyezo za wavu ili kuruhusu mwanga wa jua kupitia na kulinda mimea.

Hili ni kitalu cha mimea au shamba dogo la mimea, labda migomba ikiwa imefunikwa kwa wavu wa kivuli. Kuna mimea mingine ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu na nyuma kuna jengo la mtu mmoja inayoonekana na watu wawili.

Hii ni chafu yenye mimea mingi ya kijani kibichi kama vile letusi au kabichi. Imepandwa kwa safu. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi shambani humo akiwa amevaa kofia kubwa ya kulinda jua.

Hili ni shamba kubwa la mahindi yaliyopandwa yakiwa bado mchanga na yakiwa na rangi ya kijani kibichi. Mistari ya mimea inaonekana ikinyoosha mbali kuelekea upeo wa macho. Chini ya anga pana lenye mawingu machache.

Hawa ni wafanyikazi wanaume na wanawake wakiwa wamevaa sare za kijani na barakoa wakishughulikia parachichi kwenye mfumo wa mikanda wa kusafirisha. Katika kituo cha kupakia au kupanga. Parachichi nyingi zinaonekana zikipitia mchakato wa kuchagua na kupaki kwenye masanduku.

Huyu ni mtu akitembea shambani katikati ya mimea mirefu ya mahindi. Amevaa koti ya buti dalili ya kujiandaa shambani. Mimea imepandwa kwa safu zilizopangika vizuri, inaonekana kustawi na kuonyesha matumaini ya mavuno mazuri.

Shamba la mahindi lenye majani mabichi linaloonyesha uhai na matumaini ya mavuno mengi. Mimea imepangwa kwa mistari ikidhihirisha mpangilio mzuri wa kilimo. Nyuma yake kuna miti na milima inayoongeza uzuri wa mandhari.

Hili ni shamba kubwa la kabichi zilizopandwa kwa safu. Zina majani mengi ya kijani kibichi na vichwa vyeupe. Udongo kwenye shamba unaonekana kuwa mwekundu ambayo ni kawaida katika eneo hilo.

Hili ni shamba la mimea lililofunikwa na hema la plastiki linalolinda mimea dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu na kuna kuwezesha wa kulima kuzalisha mazao hata njia ya msimu wa kawaida. Shamba hilo linalinda mimea mingi na linaonekana kuwa la kibiashara likilenga kutoa mavuno ya kutosha kwa soko.

Hili ni shamba la matunda lililofunikwa na nyumba ya kijani kibichi. Mimea imepandwa katika safu na kuna njia ya katikati iliyo wazi. Nyumba ya kijani kibichi imefunikwa na plastiki ya uwazi ambayo inaruhusu mwanga wa jua kuingia.

Kundi la ng'ombe wakiwa kwenye zizi la kisasa. Ng'ombe hawa wampangwa vizuri kwa sababu wamesimama kwenye sakafu ya zege, juu ya zizi hilo kuna feni inayowasaidia kupunguza joto huku mfumo wa umwagiliaji ukihakikisha wanapata maji ya kutosha. Sakafu inaonekana chafu na lenye matope jambo la kawaida katika mazingira ya ufugaji wa mifugo.

Hili ni shamba lenye mimea michanga iliyopangwa kwa mistari na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea hiyo. Mabomba ya samawati ya umwagiliaji yanaonekana yakipita katika mistari ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya mfereji katika shamba la viazi. Maji yanatiririka kwenye mfereji mdogo iliyochimbwa katikati ya mstari ya viazi ikimwagilia mimea. Shamba linaonekana kuwa na mimea mingi ya viazi yenye afya na kuna jembe chini karibu na mfereji ya maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba ikiwa na mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani. Inaonekana kuna bomba kuu la maji linalopita katikati ya mimea midogo na kuna vinyunyizi cha maji ikimwagia maji kwenye mimea hiyo.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yakiwa yamewekwa kando ya mistari ya mimea ili kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Hili ni shamba kubwa lenye udongo mwekundu likiwa na mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Inaonekana kama shamba la kilimo labda limeandaliwa kwa ajili ya mazao. Kuna mti moja mbali upande wa kushoto na mstari wa mti mwingine au vichaka mbali zaidi kwenye upeo wa macho.

Huu ni mfumo wa umwakiliaji kwa matone, maji yanatoka polepole kutoka kwenye mapomba madogo na kufika moja kwa moja mizizi wa mimea iliyo ardhini kuhakikisha matunzi bora ya maji na uhifadhi wake.

Hili ni shamba kubwa la mahindi likinyunyuziwa maji. Maji yanatolewa kutoka mfereji au umwagiliaji kwa kutumia mabomba ya sikomi yanayoelekeza maji kwenye safu za mimea ya mahindi. Mfumo huu unatumia maji kutoka kwenye mfereji au chanjo kingine cha maji ili kumwagilia shamba.

Hili ni shamba la kilimo lenye mimea iliyopandwa kwa mstari. Katikati ya shamba kuna mfumo wa umwangiliaji wa maji unaotumia vinyunyuzi kurusha maji na kumwangilia mimea. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi na jua linaangaza kuashiria umwangiliaji unafanyika wakati wa mchana.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji shambani ambapo maji yananyunyiziwa kwenye mimea kupitia mabomba na vinyunyizi. Mfumo huu unaonekana ukitumika kumwagilia shamba lenye mimea madogo.

Hii ni safu za udongo zilizo tayarishwa kwa kilimo kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwenye safu hizo yakitumika kusambaza maji kwa njia ya matone moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Hili ni shamba lenye udongo usio na mimea mingi likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone, drip irrigation uliowekwa. Kuna mistari ya mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyolala chini na mimea midogo michache imeanza kuchipuka karibu na mabomba hayo.

Hili ni shamba lenye mimea midogo inayonyeshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea hiyo imepandwa kwenye mistari na kuna mabomba meusi ya matone yaliyolazwa kando ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Maji yanatiririka kwenye mifereji midogo iliyochimbwa kati ya mistari ya mazao au kwenye matuta yaliyoinuliwa na kisha maji kuingia kwenye udongo na kufika mzizi wa mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Maji yanatolewa polepole moja kwa moja kwenye mzizi ya shamba kupitia bomba nyeupe yenye matundu madogo, yaliyowekwa kando ya mistari ya mimea, ambayo inaonekana kuwa mimea midogo ya mahindi au mazao mengi.

Hili ni ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone, mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa kando ya mistari ya mimea, inaonekana kua imepandwa hivi karibuni, katika sehemu ya nyuma picha kuna watu wachache wanaofanya kazi shambani wakionyesha shughuli za kilimo.

Hili ni shamba linalomwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia maji. Mabomba ya umwagiliaji yamewekwa shambani na yanayotoa maji kwa mimea iliyopandwa kwa mistari. Hali hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Hili ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumika kumwagilia mimea, mabomba meusi ya umwagiliaji yanaonekana yakienda sambamba na mistari ya mimea yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Hili ni shamba kubwa likimwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyuzia maji. Kuna mimea ya kijani kibichi upande mmoja, na mimea yenye rangi nyekundu kahawia upande mwingine ikionyesha aina mbalimbali za mazao. Mfumo wa umwagiliaji unatumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Hili ni shamba lililopandwa mimea michanga labda pilipili hoho iliyopangwa kwa safu, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi na mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mimea yakisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi.

Hii ni shamba lenye mimea ikiwaimepandwa kwenye mstari ndefu ikiwainamwagiliwa maji. Maji yanapita kwenye miferiji kati ya mistari ya mmea na kuna mabomba yanayoonekana mbele, yanatumika kusambaza maji hayo.

Hii ni mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye kitanda cha bustani kilichoinuliwa. Mfumo huu unajumuisha mabomba yenye matundu madogo yanayotoa maji polepole na moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea kusaidia kuokoa maji na kuboresha afya ya mimea.

Hili ni shamba lenye mimea pengine nyanya au mboga nyingine iliyopandwa katika safu ndefu ndani ya chafu au chini ya wavu wa kivuli. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea, unaonekana kama mirija nyeusi iliyonyooka kando ya safu za mimea.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea hiyo. Mfumo huu una mabomba na miili ndogo inayopeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Unadhihirisha mimea midogo pengine pilipili ikiwa imepandwa kwenye mistari na kupokea maji kupitia mabomba meusi ya umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unahakikisha mmea unapata maji moja kwa moja kwenye mzizi.

Mfumo wa umwagiliaji wa maji pengine shambani au bustani. Mfumo huu unatumia bomba lenye matundu madogo yanayotoa maji taratibu na kuyasambaza sawia kwa mimea. Maji hayo yanasaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa kukuzaji mzuri, huku yakitumiwa kwa uangalifu ili kuepuka upotevu wa maji.

Shambani kuna mfumo wa umwangiliaji wa matone unaotumia mabomba na vinyunyizi kupeleka maji moja kwa moja kweynye mimea, njia hii inasaidia kuokoa maji na kupunguza upotevu. Maji inaonekana yakimwangilia mimea kwa mpangilio maalum.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumia bomba jeusi lenye matone madogo ya maji yanayotiririka moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Njia hii husaidia kuokoa maji na kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha. Mimea michanga inaonekana ikichipuka kwenye udongo wenye unyevu.

Hili ni shamba kubwa la pilipili linalomwagiliwa maji. Maji yanatiririka kupitia mifereji iliyochimbwa katikati ya mistari ya mimea yakifika moja kwa moja hadi mizizi yao. Mimea inaonekana yenye afya imesimama wima na kustawi vizuri.